Hili ni duka la mall , kuna watu wengi, naona duka la custom cake , mtoto anakimbia. Kuna vinyago pia, kuna gari la kupelekea watu. Kuna vyuma na kuna mtoto ameshikiliwa mkono na mzazi wake.